Huyu ni mwananchi ambaye anapokea matibabu kutoka waudumu wa afya .Swala la kudumisha afya nchini humu unafaa kua mujibu wa serikali ili kuhakikisha kua wananchi wote wanapokea afya ama wanapokea matibabu mazuri.

Huku ni katika maeneo ambazo yamekumbwa na mkasa wa moto. Serikali kuu ya Kenya unafaa, kuongeza wazima moto ili kuhakikisha kuwa, iwapo kuna mikasa kama haya, yafaa kukingwa ama yafaa kushughulikiwa mbio mbio ili kutoleta hasara mingi taifani mwetu.

Hapa ni mazingira ya hopsitali kwani kunaonekana kuwa kuna madaktari na kuna mgonjwa pia . Serikali yetu ya Kenya inafaa kujenga mahospitali mengi ili kuboresha afya ya wananchi.

Haya ni matembe ama dawa za kukinga magonjwa ama za kutibq ugonjwa wowote ule unaea kutibiwa. Matembe kama haya ama madawa kama haya yanafaa kuakikishwa kuwa Iko kwa hospitali zote hili kuwa una afya njema kwa wananchi wote.

Kwa mwonekano mwenyewe ni mwananchi ambaye anapokea chanjo kutoka mwana afya ama mtu wa afya. Swala la chanjo ni jambo ambalo unafaa kutimizwa ama unafaa kuendelezwa nchini humu ili kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata chanjo na afya nzuri.

Huyu ni mkulima ambaye anainyunyuzia mimea zake. Swala la ukulima ni jambo ambalo lafaa kupungwa mkono na serikali pia wananchi, kwani ukulima huu unasaidia nchi katika kuongeza chakula na kulipa ushuru Nchini humu?.

Huyu ni mwananchi ambaye aonekana kupoke chanjo kutoka kwa wahudumu wa afya. Suala la wananchi kufuatilia chanjo ni suala muhimu kwani inasaidia katika kukinga magonjwa ambayo yaweza kukingwa kwa kufuatilia chanjo.

Huyu ni mwananchi ambaye anaonekana kuwa anahudumiwa ama anatibiwa maskio yake na mhudumu wa afya. Swala la kudumisha ama kuhudumia wananchi ni swala ambalo la faa kutekelezwa na serikali yetu.

Mazingira haya ni mazingira ya hospitali kwani kunaonekana kuwa kuna wauguzi na watu ambao wanapokea matibabu. Madawa ama hospitali zafaa kujengwa nchini humo ili kuhakikisha kuwa wananchi wanapata matibabu harakaharaka.

Haya ni matembe ama chanjo cha kutibu magonjwa ambazo zaweza kuchanjwa nchini humu. Huenda labda matembe haya ni ya magonjwa kama vile measles na magonjwa mengine.

Huyo ni mwananchi ambaye aonekana kupokea huduma za afya kutoka wana afya wawili ama waudumu wa afya. Swala la kuudumia wananchi unafaa kua kipaumbele katika serikali yetu .

Hii inakaa kama chanjo ama matembe. Huenda labda ni chanjo ya kutibu ugonjwa wowote ule ambao unaweza kuchanjwa ili kukinga isienee ama ili kusimamisha huenda iwapo imeanza kwenye mwili wa mwananchi.

Haya ni matembe ama haya ni madawa ya kukinga ama ya kutibu ugonjwa wowote ule ambao waweza kutibiwa kwani wameandika vitamin labda uenda ni za vitamin .

Hizi ni matembe ama hizi ni madawa ambazo aina zinazoitwa kwa kuzungu tablets. Matembe haya hutumika labda kukinga ama kutibu magonjwa mbalimbali. Serikali yetu ya Kenya wanafaa kuongeza matembe kama hizi hili kuhakikisha afya njema kwa wananchi wote .

Haya ni matembe ama madawa ya kukinga ugonjwa waweza kukingwa ama kutibiwa kwani mstembe hayo yameandikwa cansberyl strepsils for uti , yatumiwa kwa kukinga ugonjwa wa uti.

Hukua ni maeneo ambayo yamekumbwa na mafuriko ama wamekumbwa na matatizo ya mafuriko. Serikali kuu yetu ya kenya unafaa kuhakikisha usalama wa wananchi, kwa kuwasaidia wananchi waliokumbwa na mafuriko katika maeneo yale.

Kuonekana mwenyewe ambaye ni mama amejifungua, amejifungua vyema. Kunaonekana kuwa kuna zawadi ambazo anazopewa na wamama wote wanafaa kusaidiwa wakati wanajifungua ili kuhakikisha kuwa hakuna kifo chochote.

Huku kunaonekana kuwa ni eneo ambalo limekubwa na mafuriko. Serekali kuu ama serekali yetu ya Kenya unafaa kuhakikisha kuwa hakuna mafuriko mjini ama ikiwemo kuna mafuriko inafaa kutafuta njia za kukinga mafuriko haya.

Huyu ni mkulima ambaye ananyunyizia mimea ya mahindi. Serikali yetu ya Kenya inafaa kuwapa usaidizi wakulima ili kuimarisha shughuli zao za shambani na kuongeza mimea ambayo wanaitoa shambani humo.

Haya ni matembe ama haya ni madawa za karibu ugonjwa wowote ule ambao waweza kutibiwa au kutumia matembe ama madawa. Serikali yetu ya Kenya unafaa kuhakikisha kuwa kuna maembe za kutosha ama madawa za kutosha katika hospitali za nchini humu.

Haya ni dawa ya kienyeji. Dawa haya ama dawa kama haya unafaa kuendelezwa nchini humu kwani inaweza kutibu magonjwa yeyote ile kama dawa za hospitalini pia.

Hawa ni watu ambao wanfunza ama wanafunzwa usafi katika kunawa mikono zao, labda kunamhudumu wa afya ama kuna ugonjwa wowote ule ambao unakingwa kama vile korera, ugonjwa ambao unasababishwa na uchafu.

Huku ni katika hospitali za kuwatibu wagonjwa ambao wako na shida za mwili ama wanaonekana kuwa na shida mwilini. Maeneo kama haya yanafaa kujengwa ama yanafaa kuogezwa nchini humo ili kuwasaidia watoto au wananchi walio na kasoro mwilini.

Huyo ni mtoto, ambaye, anapokea chanjo, kutoka muhudumu wa avya, serikali yetu ya Kenya wafaa, ama wanainji wote, wafaa kufuatilia ile ya chanjo, ili kukinga magonjwa ambayo yawesa kukingwa, isiwapate watoto, pia, wanainji wetu, wa taifa letu tukufu, la, Kenya.

Kwa mwonekano mwenyewe kunaoneka kuwa kuna mwananchi ambaye anapokea chanjo kutoka kwa mwanaafya ama kutoka kwa daktari wa afya. Swala la chanjo ni jambo unafaa kufatiliwa nchini humu ili kuhakikisha kuwa kuna afya mzuri kwa wananchi wote.

Haya ni matembe ama haya ni madawa ya kutibu ugonjwa wowote ule ambao waweza kutibiwa kwa kutumia matembe. Serikali yetu ya Kenya unafaa kuhakikisha kuwa kuna madawa ya kutosha katika hospitali za nchini humu ili kusaidia wananchi katika kukinga magonjwa.

Haya ni matembe ama haya ni madawa za kutibu ugonjwa wowote ule ambao waweza kutibiwa. Serikali yetu ya Kenya unafaa kuhakikisha kuwa kuna dawa ya kutosha katika mahospitali za huku nchini, ili kusaidia wananchi katika kutibu ama kukinga magonjwa ambao yaweza kutibiwa ama ambao yaweza kukingwa.

Hayo yaonekana kuwa labda ni matembe ya kutibu magonjwa ama matembe fulani la kukinga magonjwa fulani ambao yanaweza kukingwa. Serikali yetu ya Kenya unafaa kuongeza matembe kama hayo ili kuimarisha afya ya wananchi.

Huyu ni mwananchi ambaye anapokea chanjo kutoka mhudumu wa afya. Wananchi wote wanafaa kufuatilia chanjo ili kukinga magonjwa ambaye yaweza kuchanjwa kwa kutibiwa.

Huyu ni mgonjwa ambaye anatibiwa meno zake na wa madaktari wawili. Swala la kuhudumia wananchi ni swala ambalo lafaa kuwa kipaa mbele katika raifa letu la Kenya.

Kunaonekana kuwa kuna chumba ambalo limeporomoka. Serikali yetu unafaa kuhakikisha kuwa usalama wa landri umefuatiliwa kwa kuhakikisha kuwa machumba mazuri yamejengwa nchini humu ili kukinga ajali kama haya.

Haya yaonekana ni matembe ya kutibu ugonjwa ama ya kutibu magonjwa yoyote ile. Matembe kama haya yanafaa kuenezwa katika mahospitali zote nchini humu ili kuhakikisha kuwa wananchi wanapata chanjo ama wanapata dawa kwa muda unaofaa.

Hapo ni kwenye mazingira za hospitalini kwani kwaonekana kuwa kuna daktari ambaye amevalia vizuri, kuna madawa na vitu mengineyo. Serikali yetu ya Kenya wanafaa kujenga mahospitali mengi ili kuimarisha afya ya wananchi.

Haya nakaa kama matembe ama dawa za ama kwa lugha ya kizungu inaitwa vaccines za kukinga magonjwa kama vile measles rubella na magonjwa mengine. Matembe haya yanafaa kufuatiliwa ili kukinga magonjwa yoyote.

Huku ni katika mazingira ya hospitalini. Kunaonekana kuwa mgonjwa mwenyewe anapata matibabu bora. Serikali yetu ya Kenya wanafaa kujenga mahospitali mengi kusaidia wananchi pale ambapo wanakumbwa ama pale ambapo wanapata shida.

Huyu ni mwuguzi au huyu ni mwudumu wa afya ambaye aonekana kuwa anahudumia mtoto mdogo ambaye tayari ashazaliwa. Ah maeneo kama haya yafaa kujengwa nchini humu ili kuhakikisha kuwa watoto wote ambao wamezaliwa wanasaidiwa haraka haraka.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa ameshika kifaa cha kupima joto mwilini. Kuna mwananchi ambaye anahudumiwa pia alafu kuna daktari mwenzake nyuma yake pia.

Huo ni chanjo la kuzuia ugonjwa wowote ule. Chanjo enyewe umeandikwa yellow fever vaccine labda unatumiwa katika kukinga ugonjwa wa Yellow fever .

Hayo ni chanjo ambao yaitwa katika lugha ya kizungu vaccines ,chanjo yenyewe labda yaweza kuwa ya ugonjwa ama magonjwa ambayo yaweza kuzuiliwa ama yaweza kukingwa.

Huku ni katika, chumba, cha kuwahudumia wakonjwa, walio katika hali mahututi au hali mbaya, ha, maeneo kama haya yafaa, kutengenezwa kwa wingi hili kusaidia wagonjwa.

Hawa wanaoneka kuwa madaktari wa macho ambao wanaonekana kutibu ama anaonekana kumuhutumia mgonjwa wake, daktari mwenye amevalia vizuri sana madaktari wote wa nchini yetu wanafaa kusadiwa ama kulipwa pesa mingi.

Huyo ni mwananchi ,ambaye aonekana labda anapokea chanjo kutoka wahudumu wa afya. Mwananchi yenyewe wafaa kusaidia katika kuchanja au kupoeka madawa ambao za wasaidia kila mahali.

Kunaonekana kuwa kwa picha yenyewe kuna daktari wa kienyeji ama daktari wa dawa za kinyumbani ,dawa za kinyumbani kama hizi cha faa kuendelezwa ama kuendelea kutumiwa Katika njia.

Ni kifaa cha kupima joto katika kizungu twaita thermometer . Kunaonekana kuwa kuna tembe fulani labda za kutibu magonjwa ama za kuzuia magonjwa pia thermometer ama kifaa cha kupima...

Kunaonekana kuwa kuna daktari na mgonjwa ama na mtoto ambaye anaonekana kuwa anahudumiwa pia kuna daktari mwenye amevalia vizuri.

Hao ni wananchi wanaonekana kutatizwa na mafuriko, wanaonekana kusongesha ama wanaoenekana kutoa vifaa zao, vifaa vyao kwani wamekaa wana changamoto ya mafuriko katika.

Hayo ni matembe ambayo ni madawa ambazo zapatianwa hosiptalini, madawa kama haya hutumiwa kukinga magonjwa ama kutibu magonjwa yote ambayo waweza kutibiwa.

kwa muoneokano mwenyewe wa picha huu, kwaonekana kuwa kuna mwananchi ambaye uenda labda anatibiwa ama anapokea chanjo, pia kuna mhudumu afya ambaye anaonekana kupatiana ama kutekeleza shughuli zake.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kuhudumia mtoto ,kuna daktari, kuna mama mtoto na kuna mtoto labda huenda labda anataka kumpea chanjo mtoto.

Haya ni madawa ya kienyeji labda ya kutibu ugonjwa wowote ule ambao waweza kutibiwa. Madawa kama haya yafaa kuongezwa jijini ama mjini humu ili kuimarisha afya ya wananchi.

Haya ni matembe. Matembe labda ya kutibu ugonjwa wowote ule ama matembe za kukinga ugonjwa wowote ule kwani imeandikwa Vitamin D3 .

Huyo ni mwananchi ama mtu ambaye anahudumiwa ama anatibiwa meno zake. Madaktari wa kutibu meno wanafaa kuongezwa ama wanafaa kuongezwa katika taifa letu ili kuhudumia wananchi wote.

Huyu ni mwananchi ambaye anaonekana kuwa labda amefungwa na changa ama tatizo la mafiriko, mananchi mwenye anaonekana kuwa anasonga kutoka eneo moja hadi eneo lingine ambapo pale labda kuna usalama kidogo.

Huu ni daktari wa meno ana mgonjwa yake ambaye anaonekana kuwa mgonjwa mwenye anahudumiwa na tibu wa meno anafanyiwa check up za meno zake hili kutiputibi kama Kuna ugonjwa.

Huku ni katika majumba ama mahali pa kujisaidia ama mahali pa kuenda haja. Majumba kama haya yafaa kujengwa ili kuimarisha usafi wa taifa letu na usafi wa nchi nzima.

Hayo ni sanitarypads vifaa ambavyo vinatumiwa kusaidia wasichana wakati wako kwenye siku zao na vifaa hizi zafaa kuongezwa ili kusaidia wasichana wote.

Huyu ni mtoto ambaye anahudumiwa na daktari kuna mzazi pia hapo. Swala la watoto wadogo kuhudumiwa katika taifa letu yafaa kufuatiliwa kwa makini.

Huyu ni daktari na mwananchi. Mwananchi mwenyewe anaonekana kupokea matibabu kutoka daktari ama mwananchi mwenyewe anaonekana kuhudumiwa na daktari.

Huyu ni mtoto ambaye anapokea chanjo kutoka wahudumu wa afya. Huenda labda pia mtoto anatibiwa labda kuhusu ugonjwa fulani ule ambao waweza kutibiwa.

Huyo ni mtoto ambaye anaonekana kupokea chanjo kutoka daktari. Chanjo katika nchi yetu inafaa kufwatiliwa kwa makini ili kuzuia magonjwa ambaye yaweza kutibiwa.

Unaonekana kuwa ni mkasa wa moto ambao umechoma msitu ama ambao umeenea katika msitu. Mikasa kama haya yafaa kuzuliwa kabisa kwani ni mbaya katika afya zetu.

Hii ni ajali barabarani, kwani waonekana kuwa kuna lori limeanguka, kuna wananchi wanaotembea kwenye maji, eneo lenyewe laonekana kuwa labda umekumbwa na mafuriko kwani kuna maji mingi sana.

Huyu ni mgonjwa ambaye anaonekana kutibiwa meno zake na madaktari wawili madaktari wenyewe wanaonekana kuvalia vizuri na kufuatilia usafi katika utekelezaji wa shughuli zao.

Haya ni matembe, ama madawa ambayo yapatianwa katika mahospitali zetu za huku nchini, madawa haya labada yaweza kutumiwa katika kukinga ama kutibu ugonjwa wowote ule, serikali yetu ya Kenya yafaa kuongeza madawa kama haya.

Huyu ni mgonjwa ambaye anaonekana kuwa anasafishiwa ama anatibiwa meno na daktari na daktari mwenyewe amevalia vizuri, mgonjwa mwenyewe pia anaonekana kupokea matibabu.

Hawa ni wadudu wanaoshambulia mahindi, wadudu wenyewe yafaa kuzuiliwa kabisa, kwani yanaleta hasara katika ukulima, jambo ambalo larudisha taifa letu nyuma, kwani ukulima ni.

Hayo ni madawa labda madawa ambazo zatumiwa kukinga ugonjwa wowote ule kama vile Korona ama ugonjwa wowote ule ambao waweza kutibiwa labda kihoma ama ugonjwa...

Huu unaonekana kuwa ni tembe ya kutibu magonjwa kama vile measles, rubella wa miaka, kwa mtoto ambaye ni wa miaka kumi na mbili ama kumi na miwili. Chanjo yenyewe inafaa kutekelezwa kwa mtoto yeyote katika taifa letu.

Huyu ni mgonjwa ambaye aonekana kuwa anatibiwa meno yake na wauguzi wawili. Wauguzi wenyewe waonekana kuwa wamevalia vizuri sana katika kuendelea na shughuli yao.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kuwa ni kama anafanya uchunguzi ama anafanya utafiti kuhusu labda, anafanya utafiti labda kuhusu dawa fulani ambayo inachunguzwa. Daktari mwenyewe anaonekana .

Hao ni wagonjwa ambao wako kwenye foleni ili kupata matibabu ama ili kuhudumiwa kuhusu afya zao. Wanaonekana kuwa wamevalia maski jambo ambalo linafaa kufuatiliwa kwani inafanya usafi kuwa rahisi ama inaeneza usafi.

Hapo yaonekana kuwa ni ndani ya ambyulensi ama gari cha kubeba wagonjwa ambao wako kwenye hali maututi. Ambyulensi yenyewe yafaa kuwa yaongezwa kwenye nchi yetu ya Kenya ili kusaidia madaktari katika kuendeleza shughuli zao kila mara.

Kuna mama ambaye amejifungua hapo ambaye ameonekana kuwa na furaha mno kwani labda huenda amepokea ama amesaidiwa vizuri katika hali hiyo. Mzazi mwenyewe ameshika mwana vizuri sana bila kwani serikali yetu yafaa kuendeleza shughuli za afya vizuri ili kila mtu apate msaada.

Hiyo ni chanjo, labda chanjo ya ugonjwa fulani ambao unaweza kuchanjwa. Chanjo yenyewe yaonekana labda kuwa chanjo la ugonjwa kama vile Corona ama magonjwa yoyote mengine yale kama vile typhoid na magonjwa .

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kuwa ako kwenye labaratory anafanya utafiti kuhusu labda dawa fulani ama kuhusu ugonjwa fulani ambao unaweza kutibiwa. Daktari mwenyewe amevalia vizuri kabisa ili kuendelea na shughuli yake vizuri bila tatizo yoyote.

Yenyewe inaonyesha mafuriko. Kuna bodaboda ambayo imeingia kwenye maji. Alafu kuna gari ingine inang'ang'ana kutoka kwenye maji. Hayo ni mafuriko. Kuna chanzo cha mafuriko na mafuriko hayo yaweza kuzuiiliwa iwapo kila kitu itatekelezwa ipasavyo. Bodaboda, mwana bodaboda.

Huu ni chanjo .Chanjo labda ya ugonjwa kama vile korona, ama typhoid .Daktari mwenyeewe amevalia vizuri sana. Wgonjwa wengine wako nyuma yake au watu wanaopokea chanjo wanaonekana kusimama nyuma yake pale ambapo daktari anaendelea na kazi yake ya kuichomoa chanjo.

Huyu ni daktari wa meno anaye muhudumia mgonjwa, ambaye ni mwanamke, daktari mwenyewe amevalia vizuri sana ,anafuata usafi meno katika kufanya kazi yake Huyu ni mtu anaye tibiwa meno zake au jino.

Huyu ni mtoto ambaye ameshikwa na, ambaye amekonjeka. Ameshikwa na ugonjwa wa ngozi au kwa kizungu kinaitwa skin disease . Labda chanzo cha ugonjwa huo ni uchafu katika mazingira anamoishi huyo mtoto ama maneno mengine.

Huo ni mkasa wa moto ambao umetokea , pale ambako gari la kubeba mafuta inaonekana kuwa imepata ajali na moto ukatokea , kuna mot... Kuna moshi , watu ambao wanachukuwa picha la gari hilo ambalo limepata ajali labda juu ya kutofwata masharti.

Huo ni mgonjwa ambaye anapokea matibabu ya masikio. Yaonekana kuwa ni kama anatibiwa masikio yake na daktari. Mgonjwa mwenyewe kuna wagonjwa wengine ama kuna watu wengine waonekanao nyuma ya daktari ,labda ni wagonjwa ama ni madaktari wengine.

Hiyo ni picha ya daktari anayemhudumia mgonjwa, ambaye mgonjwa mwenyewe aonekana kuwa labda akona ugonjwa wa meno, ama meno yake labda yakona magonjwa. Daktari mwenyewe anaonekana kuwa makini anapoendelea na kazi yake, na mgonjwa mwenyewe anaonekana kuwa anapokea matibabu.

Hayo ni madawa ya kutibu magonjwa. Matembe zenyewe zaonekana labda za kutibu ugonjwa fulani ambayo yaweza kutibiwa. Serikali yetu ya Kenya yafaa kuleta madawa mingi kama hizi, ili kuzitibu magonjwa mengi.